Mwanamke mzee akiwa amevalia nguo ya kitamaduni na shanga nyingi, ameketi kwenye kiti, akiwa amebeba mtoto mdogo aliyefunikwa. Karibu naye kuna mhudumu wa afya aliyelala chini. Amevalia kanzu nyeupe, barakoa na miwani akishika sindano. Wawili hao wako katika eneo kame la jangwa.

Kundi la wataalamu wa afya na watu wengine wakiwa kwenye kambi ya matibabu au kampeni ya uhamasishaji wa afya. Kuna bendera ya Kenya, pia bendera yenye nembo ya msalaba mwekundu. Na kuna vifaa vya matibabu vikiwemo vifaa vya kupima macho.

Wodi kubwa ya muda iliyowekwa ndani ya hema yenye vitanda vingi vya wagonjwa vilivyopangwa kwa safu. Vitanda vyote vinashuka nyeupe, na baadhi vina vifaa vya matibabu. Katika umbali, mhudumu wa afya ameketi, kuna televisheni iliyoning'inia ukutani, ikionyesha habari.

Mkono wa mtu ikishika baadhi kadhaa ya dawa au virutubisho. Kuna mifuko miwili ya plastiki yenye vidonge vya rangi tofauti. Moja manjano na nyingine ya kahawia iliyokoza. Pia kuna mfuko mwingine wenye poda nyeupe na chupa nyeupe ya plastiki.

Chupa ya virutubisho vya Vitamin D3 kutoka kampuni ya Nature's Bounty. Ina vidonge laini sabini na mbili vyenye 10,000 IU ya vitamin D3 vilivyokusudiwa kwa matibabu ya muda mfupi ya upungufu wa Vitamin D3 na kusaidia afya ya kinga ya mwili.

Lori ya kubeba maji taka lenye tanki kubwa jekundu limeandikwa exhauster . Lori hilo limeegeshwa kwenye barabara ya kifusi kando ya nyasi. Wanaume wawili wamesimama karibu na lori. Nyuma kuna miti na anga la bluu lenye mawingu kidogo.

Mikono miwili ikiwa imejaa sabuni nyingi yenye povu, ishara ya mchakato wa kunawa mikono. Povu nyeupe imefunika nyuso zote za mikono na vidole na pia inatoa hisia ya usafi na umuhimu wa kunawa mikono vizuri.

Barabara iliyoharibika vibaya kutokana na mafuriko, sehemu kubwa ya barabara imechanika na kuanguka chini ,na maji mengi ya kahawia yaliyochanganyika na udongo yanapita kwenye bonde lililoundwa , watu kadhaa wamesimama kando ya barabara wakishuhudia uharibifu huo.

Nguzo ya umeme yenye bango la tangazo, bango hilo limeandikwa Dr. Chikunko kumvuta mapenzi biashara nyota. MK, na nambari ya simu 0713 4195 34. Chini ya bango kuna mabango mengine madogo. Sehemu ya chini kuna kichwa, na bega la mtu, anayetazama juu kwenye nguzo. Huku akiwa amezungukwa na vichaka vya kijani kibichi.

Watu watano waliovaa suti za kujikinga na barakoa wakishughulikia hali inayohitaji tahadhari kubwa. Wawili kati yao wamebeba vifaa vya kunyunyuzia mgongoni. Mmoja wao amesimama karibu na gari la kubebea mizigo lenye rangi nyekundu ambalo ndani yake kuna kitu kilichofunikwa kwa kitambaa cheupe labda mwili. Wengine wamesimama karibu.

Mwanamke ameketi akipewa chanjo mkononi na mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa, nyuma yao kuna hema viti na puto. Kuashiria ni eneo la chanjo lililopangwa. Kwenye upande wa kushoto kuna pipa la taka la njano.

Vifaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye sehemu ya bluu. Kuna chupa mbili ndogo za kioo, mojawapo ikiwa na lebo inayoashiria chanjo ya homa ya manjano na chupa nyingine ndefu nyembamba. Pia kuna sindano na barakoa ya matibabu karibu navyo.

Wanaume amelala kwenye kitanda cha hospitali, akiwa amefunikwa kitambaa kichwani na ana bangili nyeupe mkononi. Chumba kina kuta za rangi ya bluu na njano na kuna kipimo cha shinikizo la damu ukutani.

Virutubisho vya lishe vinavyoitwa Iron Plus kutoka kwa Dr. Recipes . Ina vitamin C, folate , na vitamin B6, B12 . Chupa ina vidonge 60 vya mboga na inasaidia kuongeza kiwango cha chuma mwilini. Kusaidia seli nyekundu za damu na kukuza uzalishaji wa nishati.

Chumba cha upasuaji hospitalini, madaktari na wauguzi, kadhaa wakiwa wamevalia sare za kijani na kofia za bluu, na barakoa za uso. Wanafanya upasuaji kwenye mgonjwa ambaye amelala juu ya meza, ya upasuaji iliyofunikwa na kitambaa cha kijani. Vyombo vya upasuaji, vikiwa mezani na vifaa vingine vya kimatibabu, vipo karibu.

Mikono na magoti ya mtoto, yaliyojaa vipele au malengelenge, ikionyesha dalili ya ugonjwa fulani wa ngozi au maambukizi kama vile ndui, miguu yake pia ipo na kuna sehemu ya mbao, inaashiria kuwa ameketi.

Chanjo ya MMR, yaani measles, mumps, rubella iliyo kwenye chupa ndogo yenye kofia ya bluu na kijani. Pembeni yake kuna sindano, pamba na kifurushi cha dawa. Vyote vikiwa vimepangwa kwenye meza nyeupe au iliyo wazi.

Masanduku kadhaa ya dawa au virutubisho vya afya, kila sanduku lina rangi tofauti na jina la bidhaa kama vile; Magnesium Max, Macula, Venoprotect, Calcium, Atherosin, Stress Care Max , na Liver Care Max . Kila sanduku lina michoro ya kiungo cha mwili. Kinachohusiana na bidhaa hiyo. Zote zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sehemu nyeupe.

Muuguzi mwanamke aliyevaa sare nyeupe na mistari mekundu na bluu akimpa mtoto chanjo ya matone ya mdomo. Mama wa mtoto aliyevaa kofia nyekundu na sweta ya rangi ya pinki amemshika mtoto wake kwa upande na uangalifu muuguzi akiwa makini na taaluma yake.

Mtu aliyevaa suti ya kujikinga na mask akibeba kifaa kikubwa mgongoni ambacho kinatoa moshi mwingi akifanya shughuli ya kunyunyizia dawa labda kuua mbu au wadudu wengine barabarani karibu na ukuta wa mabati. Moshi mweupe unajaa hewani, hii ni shughuli muhimu ya afya ya umma.

Wanaume watatu wawili wakiwa wamevaa barakoa , Mmoja wao aliyevaa koti jeupe, akitoa mwelekeo au akiongea na wengine huku akishika simu. Nyuma yao kuna stoo yenye masanduku mengi yaliyopangwa na bendera ya UNICEF upande wa kulia.

Daktari wa meno akiwa amevaa miwani maalum na barakoa ya bluu, akitoa ishara ya like au thumbs up .Mgonjwa mwanaume mwenye nywele za rangi ya dhahabu amelala kwenye kiti cha meno huku akitibiwa na msaidizi wa meno aliyevaa barakoa.

Mikono miwili ikiwa imeshikana, mkono mmoja unaonekana kuwa na vifaa vya matibabu vilivyounganishwa ikiwemo waya na vibandiko nyeupe, na pia umeunganishwa na mfumo wa kunyanyua au kushikilia mkono. Mkono mwingine unaovaa saa unashika ule wa mgonjwa.

Jengo dogo la bluu na nyeupe ambalo ni sehemu ya kisima au kituo cha maji. Kuna mabango yenye maandishi na nembo juu yake. Watu kadhaa wengi wao wakiwa wanawake wanasubiri kuchota maji na wengine tayari wamejaza vyombo vyao za njano. Eneo likiwa kavu na lenye udongo ya ukame.

Daktari wa meno na msaidizi wake wote wakiwa wamevalia barakoa na glovu. Daktari ana miwani ya kinga na anatumia kifaa cha mwanga wa bluu kinywani mwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Msaidizi wake yuko karibu akishikilia zana nyingine. Chumba kina vifaa vya kisasa vya meno na kuna nembo ya Dent Mind Dental Center kwenye nguo zao.

Tangazo la bidhaa za dawa ya asili kutoka Asaka medicine group iitwayo Albayo mjarabu, chupa ya dawa ikiwa kando. Tangazo linaorodhesha magonjwa na hali inazotibu kama vile kuongeza mbegu, kuondoa ganzi, kuimarisha misuli ya uume na kusaidia wenye maumbile mandogo, goti na kusinya. Pia linaeleza kuwa inapatikana Tanga mjini na namba ya mawasiliano sufuri sita mbili sufuri moja sita mbili nne nne nane.

Chanjo ya MMRII ya surua na rubella. Kuna sanduku la chanjo lenye maelezo na chupa mbili zilizoko za chanjo zenyewe na kiyeyushi chake. Zote zikionyesha nembo ya MST na zimetengenezwa kwa matumizi ya sindano.

Mwanamume mzee akiwa amevaa barakoa ya buluu na shati lenye ruwaza akipokea chanjo begani kutoka kwa mfanyikazi wa afya aliyevaa barakoa ya buluu na fulana ya zambarau .Muuguzi huku akimwekea pamba kwenye mkono baada ya kumchoma.

Chupa ndogo ya dawa yenye lebo iliyo andikwa yellow fever vaccination na 1 dosi, karibu na chupa hiyo kuna sindano iliyotayari kwa watumizi, Nyuma kuna chupa nyingine kadhaa za dawa, na barakoa za matibabu zikiwa zimelala la chini.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko ambapo maji yaliyochafuka yamefunika ardhi. Maji yamefika hadi kwenye majengo ambayo baadhi yana paa za mabati na kuta za udongo. Miti na vigogo vya miti pia vimezungukwa na maji.

Mwanamke kijana aliyevaa koti jeupe la maabara na miwani akifanya jaribio la kisayansi. Anashikilia kifaa chenye ncha inayowaka moto juu ya burner ya bunsen na karibu naye kuna modeli ya jina au taya. Nyuma yake kuna watu wengine pia wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara.

Daktari wa meno akimhudumia mtoto mdogo aliyeketi kwenye kiti cha meno huku akishikiliwa na mwanamke labda mamaye. Daktari amevaa barakoa na nguo za daktari akitumia zana za meno, ishara kuwa pengine ni kliniki ya meno ya watoto.

Daktari wa meno akiwa amevaa miwani maalum, barakoa na glovu ya buluu akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa naye akiwa amelala kwenye kiti cha meno. Nyuma yao kuna chumba kikubwa chenye meza na viti na baadhi ya vitu vimefunikwa kwa vitambaa.

Mwanamke amevaa barakoa ya njano na kofia akinawa mikono yake kwenye kituo cha kunawia chenye tangi kubwa jeusi na maji, lililoandikwa UNICEF. Mtoto mdogo amesimama mbele yake akimtazama. Nyuma yao kuna duka ndogo la mandhari ya kijijini.

Mwanamke mzee akitabasamu, akiwa amevaa kitambaa cha rangi ya zambarau kichwani, shati jeupe na nguo ya nje ya kijani. Amepinda mgongo akiosha kitu labda nguo kwenye beseni la zege liliojengwa chini, maji yakiwa yanamwagika.

Mkono uliovaa glovu ya kijani kibichi, ukishika chupa ndogo ya dawa na sindano. Chupa imeandikwa MMR Vaccine ishara kuwa ni chanjo ya Surua. Sindano ikijazwa na dawa kutoka kwenye chupa.

Mwanamke ameshika chupa ya dawa iliyoandikwa, Doctor Abdalla Herbal COVID Cure one , na mchoro wa mti. Chupa hio inakofia ya kijani na lebo ya njano. Mwanamke huyo amevaa pete kadhaa na anakucha zilizopakwa rangi ya kijivu. Dawa hii inajinasibu kutibu COVID-19.

Watoto watatu wenye umri mdogo labda wasichana wakitabasamu kwa furaha wamesimama karibu na mti kavu, mimea mingine nyuma yao. Kila mmoja wao amenyoosha mikono yake mbele, viganja vikiwa wazi na ni kama wamejipaka kitu cheupe mikononi mwao labda unga au udongo mwepesi.

Chupa ndogo ya chanjo ya M-M-R ikiwa imeshikana na lebo. Nyuma yake kuna sanduku ya chanjo hiyo hiyo na karatasi iliyoandikwa M-M-R vaccine what you need to know , ikitoa maelezo muhimu kuhusu chanjo hiyo. Zote zikiwa zimewekwa juu ya meza au sehemu tambarare.

Meza nyekundu ikiwa na chupa nyingi za dawa, baadhi zikiwa za plastiki na nyingine, za kioo. Baadhi ya chupa hizo zimeandikwa kwa lebo huku nyingine, zikiwa na vimiminika tofauti. Kuna pia vikaratasi kijiko na vitu vingine vidogo, vilivyopangwa juu ya meza. Karibu na meza kuna kiti dogo cha kijani kibichi na begi nyeusi.

Kundi la watu wakiwa wamepanga foleni, wengi wao wamevaa nguo za kitamaduni. Mbele yao kuna watu wachache wakitoa msaada kutoka kwenye gari jeupe lililobeba mizigo mingi. Kuna mitungi ya manjano na mifuko kadhaa ardhini. Eneo lote lina vumbi na kuna miti mingi nyuma.

Muuguzi akimchunguza mtoto mchanga ndani ya incubator akiwa amevalia sare ya bluu na ana kifaa shingoni. Anatumia kifaa hicho kuchunguza kifua cha mtoto ambaye amelala kwenye blanketi laini hospitalini.

Daktari wa meno na msaidizi wake wote wamevaa barakoa na glovu wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Anachunguza kinywa cha mgonjwa akisaidiwa na msaidizi wake. Mazingira ni ya kliniki ya meno kwa kuwa ina vifaa maalum vya meno.

Mwanamke akichukuliwa vipimo vya kichwa chake na mtu mwingine labda daktari au mtaalam wa afya. Mwanamke huyu amevalia nyeupe yenye doti doti na shati jekundu la rangi za kiafrika. Mkono wa anayepima una saa nyeusi, nyuma yao kuna mtu mwingine aliyevaa fulana nyeupe yenye maandishi the future .

Mtu aliyepokea chanjo kwa mhudumu wa afya, wote wakiwa wamevaa barakoa. Mhudumu wa afya amevaa vazi la blue na glovu za blue akimpa sindano mtu aliyevaa shati la rangi ya kahawia, wapo ndani ya hema na kuna watu wengine wakiwa wamekaa nyuma, baadhi yao wamevaa barakoa pia.

Kundi la watu waliovaa sare za bluu na kofia za bluu wakiandaa au kukusanya viti na meza nyeupe za kukunja. Wengi wao wamebeba begi migongoni na baadhi wamevaa glovu. Kuna majengo ya manjano nyuma yao.

Madaktari watatu wa afya katika chumba cha upasuaji. Wawili wako mbele wakiwa wamevalia nguo za upasuaji za buluu, barakoa na kofia za upasuaji wakifanya kazi kwa umakini. Mmoja akifanya utaratibu huku mwingine akimsaidia. Mtu wa tatu yuko nyuma kidogo pia amevaa barakoa.

Mwanamke mtaalam wa afya akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya viungo. Wote wamepiga magoti kwenye mikeka yenye rangi tofauti. Mwanaume akijitahidi huku mwanamke akimshika kumsaidia. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu na kifaa kingine cha kusaidia kutembea.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika chupa nyeupe ya dawa iliyoandikwa Motrin IV na kumwaga kidonge kimoja cha rangi ya machungwa kwenye kiganja cha mkono mwingine.

Mwanamke mjaa mzito amelala mgongoni kwenye mkeka akiwa amevaa kitaambaa cha rangi ya waridi na shuka lenye ruwaza akichunguzwa tumbo na mfanyikazi wa afya. Uchunguzi huu wa uja uzito ni kama inafanyika nyumbani au kwenye kituo cha afya kisicho rasmi.

Watu wawili waliovalia vazi maalum ya wazima moto wakipambana na moto mkubwa wenye hasira. Moto ukiwaka kwa nguvu na moshi mweusi ukitanda angani. Watu hao wako katikati ya nyasi ndefu wakiwa wamebeba vifaa vya kuzima moto.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya buluu na miwani akipokea sindano begani kutoka kwa mhudumu wa afya. Ana nywele nyeusi zilizosokotwa na kamba za zambarau kichwani. Amevalia sweta ya kijivu na nguo ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna hema na watu wengine wasioonekana vizuri. Sanduku lenye neno KEMSA pia upande wa kulia.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa akivaa koti jeupe la kimatibabu na barakoa akichunguza kinywa cha mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Nyuma yao kuna vifaa vya meno kama vile monita na chombo cha kuangaza.

Chupa nyeupe ya dawa iliyoandikwa Cranvari pills for UTI yaani vidonge vya Cranvari kwa UTI.Pia kuna tarehe date 1505 na nambari ya msimbo. Chupa zingine chache zimefichwa nyuma.

Mvulana mdogo amesimama katikati ya vifusi vya majengo vilivyobomolewa akiangalia kwa umbali. Amevalia shati ya bluu na suruali ya miraba. Nyuma yake kuna majengo makubwa yaliyoharibika vibaya na rundo kubwa la mawe na udongo.

Mwanamke mmoja anapokea chanjo mkononi kutoka kwa mfanyikazi wa afya, wote wawili wakiwa wamevaa barakoa na nyuma yao kuna mfanyikazi mwingine wa afya amesimama. Kuna tangazo kubwa nyuma yao lililoandikwa PAT KAA CHONJO.

Mafuriko makubwa yakifunika barabara, huku gari la kubeba mizigo likijaribu kupita katikati ya maji mengi. Miti na majengo yamezunguka eneo hilo, pia kuna lori jeupe kwa umbali.

Wataalam wa afya wakihudumia mgonjwa. Mwanamke mmoja amevaa glovu na beji ya world health . Anatumia kifaa kama pampu kusafisha sikio la mwanamke mwingine, ambaye amevaa kitambaa kichwani. Kuna chombo cha kusanyia maji chini na wauguzi wengine pia wako nyuma yao.

Mwanamke mmoja ameketi akipokea chanjo kwenye mkono wake, kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa sare ya zambarau na barakoa. Wote wawili wakiwa wamevaa barakoa. Nyuma yao kuna ukuta wenye picha ya mandhari ya jiji na meza yenye vifaa vya matibabu.

Bidhaa nyingi zimewekwa juu ya meza zikiwa zimefunganishwa kwenye masanduku yenye rangi nyekundu, njano na zambarau. Pia kuna chupa ndogo yenye lebo. Zote zinaonekana kuwa na jina la Kitunguu pawa na picha za kitunguu.

Mhudumu wa afya mmoja akiwa amevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya blue akimhudumia mwanaume mwingine ambaye ameketi huku akimshika bega. Mwanaume aliyekaa amevaa kofia na shati la miraba. Wote wakiwa katika eneo la wazi labda kliniki au kituo cha afya.

Wanawake wawili wameketi kitandani ndani ya chumba, mwanamke mmoja amevaa koti la bluu la sare na kofia akimweleza mwanamke mwingine jambo huku akitazama kitabu au karatasi. Chumba kina nguo zilizoning'inia na televisheni mbele yao.

Chupa ndogo kadhaa za dawa, nyingi zikiwa na lebo zenye maandishi kama vile measiles , mumps , rubela virus vaccine , na single dose zero point five ml. Kuna pia sindano iliyo andikwa kutumika na lebo ya manjano yenye maelezo ya dawa. Zote zimewekwa juu ya kitambaa cha rangi ya kijani kibichi au bluu. Vifaa hivi vinaashiria chanjo au matibabu ya kimatibabu.

Moto mkubwa ukiwaka kwenye mlima yenye miale mikali. Moshi mwingi ukifuka juu angani na miti kadhaa iliyoathiriwa na moto nyuma. Hali inaonekana kuwa hatari na inaashiria uharibifu wa mazingira.

Mtoto mchanga analia akiwa ameshikiliwa na mwanamke labda mamake aliyevaa kitambaa cha buluu kichwani. Mbele Yao kuna mfanyikazi wa afya aliyevaa kanzu nyeupe na hijabu ya kijani akimhudumia mtoto kwa kumpea chanjo.

Wanaume wawili katikati ya kundi kubwa la nzige wanaoruka, mwanaume mmoja amevaa shati la bluu na kaptura nyeusi akitabasamu akionyesha kitu. Mwengine amevaa shati jeupe na suruali ya bluu akijaribu kujikinga au kuzuia nzige.

Madaktari kadhaa wakiwa kwenye chumba cha upasuaji. Wote wamevalia mavazi maalum ya upasuaji ikiwemo barakoa na kofia za buluu au rangi nyingine wakifanya kazi kwa umakini na kuna vifaa vya umatibabu nyuma yao.

Muuguzi aliyevaa sare nyeupe na buluu akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mwanamke mwingine anayekaa chini, naye amevaa shati jeupe lenye maua yenye chungwa na ana pete kubwa za dhahabu. Nyuma yao kuna watu wengi pia.

Mwanamke aliyevaa kama masai anapokea chanjo kutoka kwa daktari. Anaonekana amefunika uso kwa mkono mmoja. Wote wako ndani ya chumba kinacho friji kubwa za kuhifadhi bidhaa.

Chupa ndogo ya chanjo sindano na pakiti ya usufi wa kuua vidudu ,chupa ya chanjo imeandikwa Measles, Mumps , Rubella Virus Vaccine MMRII na ina dozi moja, vifaa hivi vyote vimepangwa juu ya uso wa kijani kibichi zikiashiria maandalizi ya chanjo.

Eneo la jengo lililoanguka lenye vifusi vingi vya zege na vyuma vilivyosokota. Watu kadhaa wakiwemo waokoaji, waliovaa kofia ngumu za manjano na fulana zenye maandishi kama Nairobi City County Fire and Rescue Department wakikagua eneo hilo na kuashiria.

Mwanamke mfanyikazi wa afya, aliyevaa barakoa ya buluu na fulana nyeupe yenye alama CDC na kadi ya kitambulisho. Anashikilia sindano ndogo mikononi mwake. Yuko ndani ya hema na nyuma yake kuna watu wengine na mabango.

Mwanamke aliyevaa barakoa na glovu akichuchumaa karibu na mwanamke mwingine ambaye amelala kwenye kiti kirefu. Mwanamke aliyelala amechoka au hajiskii vizuri. Chumba chenyewe kikiwa ya kawaida ya nyumbani chenye kitanda na vitu vingine vya nyumbani.

Muuguzi aliyevaa barakoa na glovu akimhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani hospitalini. Mgonjwa huyo ameunganishwa kwenye mashine ya kupumua na muuguzi akirekebisha barakoa ya oksijeni usoni mwa mgonjwa. Mandhari ya nyuma ina vifaa vya matibabu na kuta za bluu.

Kundi la watu watano wakishiriki katika zoezi la usafi. Wanne kati yao ni wanawake, na mmoja ni mwanaume ambayo amepiga magoti akikusanya taka. Wote wanatumia fimbo au vijiti kusaidia kusanya taka nyingi. Vikiwemo mifuko, ya plastiki, na uchafu mwingine. Nyuma yao kuna ua wa matofali na nyumba.

Chupa kubwa yenye rangi ya kijivu iliyo na rangi ya kahawia ndani na kifuniko chekundu. Kwenye chupa kuna lebo nyeupe iliyo andikwa epilepsy Melisy yaani dawa ya kisasa. Inaonekana ni dawa ya kutibu kifafa. Pia kuna maelezo kuhusu matumizi na namba za simu za mawasiliano. Chupa hii imeandikwa safi dawa.

Mwanaume labda mfanyikazi wa kiwanda cha dawa aliyevaa kofia ya buluu na barakoa akipakia chupa za dawa kwenye katoni nyekundu huku akiwa makini na mwangalifu. Kuna rundo la katoni na chupa za dawa nyeusi zilizopangwa mbele yake.

Kundi la watu wazima, wanaonekana kuvaa barakoa na wamekusanyika karibu na mtoto mdogo anayepokea sindano au chanjo, kutoka kwa mfanyikazi wa afya aliyeva koti la njano na buluu. Ni kama ni tukio la kampeni ya afya kutokana na bango lililoko nyuma.

Mwanaume aliyevalia kofia ya majani na nguo nyeupe ananyunyuzia dawa kwenye shamba lenye mimea midogo. Ana kifaa kikubwa chekundu cha kunyunyuzia na begi mgongoni. Kuna ukungu wa dawa hewani na mandhari pia kuna mashamba mapana yenye milima kwa umbali.

Masanduku mawili ya dawa pamoja na chupa ndogo ndogo na sindano. Sanduku la mbele lina maandishi color code for measles, mumps and rubella virus vaccine live, M-M-R I . Baadhi ya chupa ndogo zina rangi ya buluu kwenye kofia zake.

Wanawake watatu wazee wameketi nje wote wakiwa wamevaa nguo zenye michoro ya chui na mitandio vichwani. Mmoja wao ameshika matawi ya mti na wamekaa kwenye ardhi yenye mchanga na nyuma yao kuna ukuta wa matofali na mimea.

Tanki la maji kubwa la chuma lililojengwa juu ya mnara mrefu wa chuma. Wanaume watatu wanaonekana karibu na mnara na tanki, wawili wakiwa wamevaa koti za usalama za njano na mmoja kijani. Kuna ngazi ndefu inayopanda hadi juu ya tanki, miti mirefu na nyaya za umeme ziko nyuma ya muundo huo chini ya anga yenye mawingu kidogo.

Chupa mbili za mafuta ya kioevu, chupa moja ya unga au poda, na vipande viwili vya sabuni. Vyote vikiwa na lebo ya TIBA-Hubs Research Powerful Soap. Lebo hizi zinaeleza kuwa sabuni hiyo ni ya kuoga, yenye nguvu ya kutibu matatizo mbalimbali kama vile magonjwa ya ngozi, kukosa nguvu za kiume, na maumivu ya viungo. Pia kuna namba za simu na anuani ya tovuti kwa mawasiliano.

Kundi la wanawake wengi ,wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni wameketi chini wakimsikiliza mwanamke aliyesimama mbele yao. Eneo likiwa ni kijijini lenye nyasi kavu na milima kwa umbali. Kuna majengo machache yaliyoharibika au ya zamani nyuma.

Chupa tatu za virutubisho ya Vitamini D-3. Ya kwanza kushoto ni Vitamin D3 Potency , ya pili katikati ni Pure encapslation vitamin D3 na ya tatu kulia ni chewable vitamin D3. Zote zinaonyesha viwango tofauti vya IU au mcg na zimeundwa kusaidia afya ya mifupa na kinga.

Mikono miwili ikiwa imeshikana. Mkono mmoja ni wa mtu mwenye ngozi nyeusi na mwingine ni wa mtu aliyevaa glovu nyeupe za matibabu na nguo za kinga za rangi ya manjano. Mkono usio na glovu kunakaa kuwa na matatizo fulani ya ngozi au ukavu.

Chupa mbili ndogo za MRI zikiwa na vifuniko vya bluu , kwenye lebo zao zimeandikwa one single dose 0.5ml na jina la chanjo , nyuma yao kuna sanduku kubwa la rangi ya kijani kibichi ambalo ni za chanjo hizo hizo .

Mwanamke akiwa amevalia nguo ya kijani kibichi akimshika mtoto mchanga aliyevikw a nguo ya pinki na kofia nyeupe. Wote wawili wako kwenye kitanda cha hospitali. Mwanamke huyo anatabasamu na kutazama kamera nyuma yao kuna ukuta wa buluu na chandarua kilichoning'inia.

Mapokezi ya kliniki, ya meno, ambapo kuna counter ya nembo, ya dental care. Kushoto kuna mlango wa kioo na maandishi yaliyochongwa, juu ya counter kuna televisheni iliyo ninginia ukutani, ikionyesha picha ya mtu, sakafu ni marumaru, yenye rangi mbili.

Chupa kubwa ya plastiki, iliyojaa kiowevu chenye rangi ya kahawia nyekundu, labda kinywaji au dawa za asili, karibu na chupa kuna vitu vingine vya kitamaduni au vya uganga, ikiwemo vibuyu vilivyopambwa, na shanga, na kiumbe kinachokaa kama mnyama ndogo aliyekufa au aliyekaushwa ndani ya bakuli nyekundu.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wamevalia barakoa usoni. Watu wazima na watoto wamekusanya nje. Wengine wamekaa kwenye viti na wengine wamesimama na wengine wao wameinua mikono juu wakishangilia au kushiriki kikamilifu. Nyuma kuna majengo baadhi yao yakiwa na paa nyekundu na mandhari ina miti na vichaka kuwa ni eneo la nje.

Chupa ya dawa, chenye lebo nyeusi na nyeupe? Lebo yenyewe ikionyesha jina la Olimpia ya pharmaceuticals, Na inasema vitamin D3 50,000 IU, stroke ML. Kunauwezekano ni dawa ya kunywa au kudunga, na ina maelezo mengi ya matumizi.

Mtoto mdogo mvulana akiwa amesimama chumbani akimwangalia mwanamke aliyevaa koti la daktari aliyesimama mgongoni. Chumba hicho ni kama wodi ya hospitali au chumba cha matibabu ikiwa na rafu na ndoo kubwa ya njano.

Mkono ukishikilia chupa ndogo ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Chupa hiyo imeandikwa one single dose 0.5 ml measles, mumps, rubella virus vaccine live MMRII. Nyuma yake kuna sanduku kubwa lenye chupa kumi za chanjo hiyo hiyo na chupa tatu nyingine ndogo zikiwa zimepangwa mbele.

Mgonjwa mwanamke amelala kitandani na kupoteza fahamu. Karibu naye kuna mfanyakazi wawili wa afya. Mmoja mwanaume aliyevaa mavazi ya kaki na kofia ya bluu. Anashughulikia vifaa karibu na mgonjwa. Mwingine mwanamke aliyevaa mavazi ya waridi na kofia ya bluu anaangalia mashine ya matibabu yenye shrinki . Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu vinavyozunguka kitanda cha mgonjwa.

Wauguzi wawili katika wodi ya watoto wachanga hospitalini kuna incubators kadhaa na vitanda maalum vya watoto. Muuguzi mmoja amesimama akimhudumia mtoto mchanga aliyevaa nguo ya pinki na muuguzi mwingine yuko nyuma akisimamia vifaa.

Mandhari ya jangwa yenye ardhi kavu. Yenye miamba ya rangi ya kahawia, iliyokolea na nyeusi. Pia kuna miamba ya volcano .Katikati kuna mti mmoja mkavu wenye matawi yalio wazi. Kwa mbali kuna milima na anga la blue lenye mawingu meupe.

Chupa kadhaa za chanjo ya homba ya manjano kila chupa ina Lable iliyoandikwa kwa Kireno. Vaccine fiber amarela na five doses . Ikimaanisha chanjo ya homba ya manjano iliyodhoofishwa na ina dozi tano. Pia kuna maelekezo ya kuhifadhi na muda ya matumizi. Chupa hizi zinavifunikwa vya manjano.

Mwaname mzee akiwa amevaa kofia nyeupe na kanzu nyeupe. akitazama ndani ya sanduku ndogo la kahawia. Ndani ya saduku kuna vitu vingi vyeupe vinavyofanana na madini au kemikali. Juu ya meza kuna nyaraka au barua za zamani na maua mekundu.

Bidhaa ya virutubisho vya chuma inayoitwa Phesol Ferro Sulfate Iron, kuna sanduku nyeupe na nyekundu lenye chupa ndogo nyeupe ya vidonge. Sanduku ikiashiria kuwa kuna vidonge mia moja ishirini na vya nguvu vya juu kidogo na vinachukuliwa mara moja kwa siku. Vidonge vyenyewe ni vya rangi nyeusi, kijani na viwili vipo nje ya pakiti.

Mama mmoja akiwa amelala kitandani hospitalini akimkumbatia mtoto wake mchanga na anaye nywele nyekundu na amevalia gauni la hospitalini. Mtoto naye amefungwa ama blanketi na kofia kwenye kichwa.

Watu wawili waliovaa suti za njano za kujikinga na maski za gesi. Moja wao anashikilia chupa ya bluu na mwingine anashikilia kifuniko cheusi na mapipa meusi na makopo ya rangi nyekundu na bluu yaliyopangwa kando yao.

Wanawake wawili ndani ya hospitali. Mmoja amelala kitandani huku akishikilia mtoto mchanga aliyefunikwa na blanketi la rangi nyekundu na nyeupe. Mwanamke mwingine akiwa amevalia nguo za kitamaduni akipanga zawadi au mahitaji ya mtoto ikiwemo nguo na vitu vingine.

Watu wakipokea chanjo mmoja akiwa ameketi akichanjwa na mhudumu wa afya aliyevaa vesti ya rangi ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna foleni ndefu ya watu wakisubiri zamu yao. Wengi wao wamevalia barakoa.

Wanawake wawili ndani ya kliniki, mmoja wao amevaa nguo nyeusi na kilemba, amekaa mgongo ukituangalia. Wengine naye ni mfanyakazi wa afya, amevaa shati jekundu na proni nyeupe, amekaa mbele yake akiongea. Uku kukiwa na dawa na karatasi mezani, nyuma yao kuna mabango na calenda ukutani.

Chupa kadhaa nyeupe za dawa kwenye lebo zao kuna maandishi yanayosomeka "zephania life herbal clinic na diabees for diabetes clinic". Pia kuna maneno security seal kwenye vifuniko vyao. Ni kama bidhaa hizi zimetengenezwa kwa ajili ya kudhibiti kisukari na ziko tayari kuuzwa.

Chupa ndogo ya chanjo ya MMR iliyoandikwa MMR vaccine na majina ya magonjwa inayosababishwa nayo, Measles, Mumps, Rubella .Pia imeandikwa twenty ml na Rx only .Nyuma ya chupa kuna sindano iliyolala na rundo la pamba nyeupe zote zikiwa zimewekwa kwenye sehemu nyeupe na mandhari nyeusi nyuma.

Mwanamke anayebeba mtoto mchanga na muuguzi anayempa chanjo mtoto, muuguzi akiwa amevaa barakoa na glovu nyeupe. Mama anaonekana akiwa ametabasamu huku mtoto akilia wakati akichanjwa.

Bango kubwa la Dr Mduba tiba ya magonjwa, ikitangaza dawa za kienyeji. Mbele yake kuna meza iliyotengenezwa kwa riri ya nyaya na juu yake kuna chupa nyingi za kioo zenye miminika mbalimbali. Baiskeli pia imelazwa kando ya meza.

Mwanamke labda mama akimtazama kwa upendo mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha uchunguzi. Mwanaume labda daktari au nesi amevaa nguo za bluu na anatabasamu usoni mwake akimhudumia mtoto. Mtoto amevaa nguo za pinki na kofia nyeupe.

Mtaalamu wa afya aliyevaa kofia na fulana yenye nembo ya shirika la afya duniani, akimpatia mtoto mdogo chanjo ya Polio kwa njia ya mtone mdomoni. Mama mtoto amebeba mtoto huyo huku akisaidia kumuweka sawa. Nyuma yao kuna watu wengine wakiwemo maafisa wenye sare.

Jengo lililobomoka kabisa likiwa rundo la vifusi na chuma kilichoharibika. Watu kadhaa wamesimama karibu, wengine wakiwa wanapiga picha kwa simu zao. Mmoja wa watu amevaa koti la rangi ya kijani kibichi linalong'aa na mwingine amevaa fulana ya bluu, hali ya hewa ikiwa na mawingu.

Chupa kadhaa za dawa zilizoandikwa Zephania Life herbal clinic na Diabeze for diabetes clinic . Zote vina vifuniko vyeupe na vimefungwa vizuri kwa ajili ya usalama. Baadhi ya chupa zina lebo zinazoelezea matumizi na maelezo mengine. Zimepangwa juu ya meza inayoakisi.

Sanduku jeupe na manjano na chupa yenye rangi zinazofanana zote zikiwa na lebo ya analgesic drugs, yaani dawa za kutuliza maumivu. Kwenye sanduku na chupa kuna nembo na muundo wa chembechembe zikionyesha bidhaa za dawa.

Kundi la watu wengi, wengi wakiwa ni vijana, wamesimama nyuma ya meza yenye pakiti nyingi za taulo za kike za hedhi. Wameshikilia mabango yenye ujumbe mbalimbali kama vile; Stop period stigma na menstration isn't dirty . Wote wakishiriki katika kampeni au tukio la uhamasishaji kuhusu afya ya hedhi.

Mfanyikazi wa afya akiwa amevalia koti jeupe na glovu, akimpatia mtoto mchanga chanjo au matibabu. Mama wa mtoto ameketi karibu naye akimtazama. Watu wengine na watoto pia wakiwa nyuma, ishara kuwa ni kliniki au kituo cha afya.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia suti wakishuhudia tukio muhimu. Wanaume wawili katikati, mmoja amevaa suti nyeusi na mwingine suti ya kijivu wakifanya kitu na mitungi ya maji ya rangi ya njano na nyeupe karibu na kifaa cha bluu labda mfumo wa kusafisha maji. Ni uzinduzi wa mradi wa maji au shughuli nyingine ya jamii. Kuna waandishi wa habari wakirekodi tukio hilo.

Barabara iliyojaa maji ya mvua, katikati kuna mwanamume akisukuma turoli ndogo, huku amevaa kofia na begi mgongoni. Upande wa kushoto kuna magari yaliyosimama kwenye foleni, ikiwemo gari dogo la abiria, upande wa kulia kuna ambulance yenye taa zinazowaka na kundi la watu wakitembea kwenye maji. Kwa nyuma, kuna lori kubwa la bluu na pikipiki iliyobeba mizigo.

Daktari wa meno akiwa ameva glovu ya buluu akitumia kifaa cha kuchimbia au kusafishia meno kwenye mdomo ya mgonjwa. Kifaa hicho kina rangi ya zambarau na fedha. Mgonjwa anaonekana kwa karibu na ni sehemu ya mdomo pekee inaonekana.

Chupa ndogo ya chanjo ya MMR yaani Measles, Mumps, Rubella yenye kofia nyekundu. Lebo likiwa linaonyesha MMR Vaccine na Live Virus na ujazo wa 20 mml.

Mtaalamu wa tiba ya viungo akimsaidiia mgonjwa. Mtaalamu ambaye ni mwanaume mwenye ndevu, ameinua mguu wa mgonjwa ambaye amelala chini, akiwa amefunikwa blanketi jekundu na nyeusi.

Chupa nyeupe ya dawa iitwayo Ghudatun iliyoandikwa dawa ya tezi dume kupanuka na kusema ni a hundred percent natural . Nyuma yake kuna bango lenye QR code ya mpesa.

Mikono miwili iliyowekwa juu ya paketi nyingi za taulo za kike za usafi, nazo zikiwa na rangi za bluu na pinki baadhi zikiwa zimefungwa na kamba nyeupe. Lebo kwenye paketi zinaashiria jina la bidhaa kama clean sanitary pads na picha za viatu au vipepeo. Bidhaa hizo zimepangwa juu ya meza au sehemu fulani.

Wauguzi wawili mmoja akiwa amevaa sare ya bluu na nyeupe na mashine shingoni na mwingine amevaa hijabu ya njano wote wakihudumia mtoto mchanga labda wakimpea sindano au kumchunguza. Chumba kina ukuta wa zambarau na mapambo ya katuni za watoto, meza yenye vifaa vya matibabu pia iko.

Mtoto mdogo msichana akifanya zoezi ya kutembea akisaidiwa na watu wawili. Mtoto amevalia nguo ya rangi ya waridi na anashika mkono ya chuma kwa ajili ya usaidizi, mwanamke mmoja amesimama mbele ya mtoto akimsaidia huku mwanaume mwengine akimshika mtoto kutoka nyuma. Wapo ndani ya chumba ambacho ni kituo cha tiba kikiwa na kifaa vingi vya mazoezi kuna mpira wa miguu wa Marekani chini.

Mwanaume mzee akiwa amevaa kofia nyekundu na nguo za kitamaduni amekaa chini akitayarisha kuni au dawa za asili huku akichonga kitu kwa kisu kikubwa. Nyuma yake kuna ukuta wa nyumba ya udongo na kalenda imening'inia ukutani.

Wodi ya hospitali, mbele kuna muuguzi amevaa kofia ya maua na barakoa akimshika mkono mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda. Nyuma muuguzi mwingine na mwanamke mjamzito wanasimama wakiongea. Kwenye ukuta kuna TV na ubao wa kuandika. Chumba kina vifaa vya hospitali.

Mwanamke mzee akiwa amevaa shati jeupe akimpa chanjo mtoto mdogo aliyevaa nguo zenye rangi za buluu na nyekundu. Mwanamke huyo ana miwani yake imetundika shingoni ni kama wako katika mazingira ya nje, labda katika kituo cha afya cha jamii au kliniki ya rununu.

Mwanamke na msichana wote wakiwa wamevaa barakoa, wakionyesha mkono kwenye kituo cha kunawa mkono, kituo hicho kina tenki kubwa la maji jeusi lenye nembo ya Roto na UNICEF. Mwanamke anamsaidia msichana ambaye amevaa barakoa ya kijani, kuweka sabuni au sanitizer , mkononi mwake. Kituo kingine cha maji ya bluu pia iko kushoto.

Mwanamume anayefanya usafi au anayenyunyiza dawa akiwa kwenye ghala na amevaa koti jeupe, barakoa na miwani ya kujikinga, akitumia kifaa cha kunyunyiza, kuna mifugo mikubwa na vitu vingine vikiwa vimerundikana hapo kando.

Kisanduku cha dawa chenye kichwa Slow Fe ambacho ni kirutubisho cha chuma. Kisanduku kina rangi ya waridi nyeupe kikiwa na ujumbe gentle to your system na hashtegi doctor recommended . Pia kinaeleza kuwa ni high potency, once a day na slow relief for fewer Gi side effects na kinakuja katika sixty tablets .

Eneo la chanjo ambapo watu wengi wamekusanyika. Mwanamke mmoja ameketi akichanjwa na mhudumu wa afya huku akiwa amevaa barakoa. Watu wengine pia wamevalia barakoa na wanangojea chanjo au wanapata huduma.

Muuguzi mwanamke amevaa barakoa ya bluu na sare ya bluu akishika chupa ndogo ya chanjo na sindano akiijaza, ni kama ako katika eneo la chanjo, nyuma yake kuna watu wengine wamesimama wakiwa wamevalia kawaida wakisubiri zamu yao.

Mwanamume akifanya zoezi ya mikono kwenye mashine ya mazoezi labda katika kituo cha afya au gym . Amevaa shati la zambarau na suruali ya kaki akijitahidi kufanya zoezi. Nyuma yake kuna mtu mwingine labda mtaalamu wa mazoezi au msaidizi. Kuna pia furniture nyingine na vifaa vya ofisi au hospitali.

Chupa ya plastiki yenye rangi nyekundu na manjano iliyoandikwa, Urine sample inspection Microbiology . Chini yake kuna matunda matatu ya blueberry na vidonge vitatu vyekundu. Vyote vikiwa kwenye sehemu nyeupe.

Mwanaume aliyevaa fulana ya njano isiyokuwa na mkono juu ya shati la milia, amevaa suruali ua kijivu na buti nyeupe ndefu, akitembea kwenye maji iliyotuama. Pia ametundika begi la rangi ya buluu begani mwake. Nyuma yake kuna maji mengi na miti mingi iliyoota kwenye maji.

Mwanaume mmoja akiwa kwenye maabara ya matibabu ameketi kwenye meza iliyojaa vifaa vya maabara. Amevalia glovu nyeupe na anaandika kwenye daftari kubwa. Kwenye meza kuna mashine za kupimia, komputa na mirija ya sampuli za damu. Kuna pia bakuli lenye vitu vidogo vya rangi mbalimbali.

Mwanamume aliyevaa fulana ya bluu iliyoandikwa Water Step anashangilia kwa kuinua mkono mmoja juu. Ameketi karibu na bango lenye nembo ya Water Step na maelezo kuhusu mradi wao. Nyuma yake kuna matangi makubwa mawili ya kuhifadhi maji.

Daktari au mfanyikazi wa afya akiweka dawa au chanjo mdomoni mwa mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke. Wote wawili daktari na mama wamejikita kumuangalia mtoto ishara kuwa ni huduma ya afya ya watoto au kampeni ya chanjo.

Mwanaume aliyevaa shuka la kimaasai na shanga nyingi akipokea chanjo kutoka kwa mwanamke aliyavaa vesti ya UNICEF, wote wawili wakiwa wamevaa barakoa. Mwanamke anadunga sindano kwenye bega la mwanaume na nyuma yao kuna bango lenye maandishi mengi.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke ndani ya chumba, mwanaume amekaa chini akiwa amevaa shati la manjano na barakoa chini ya kidevu, akichanjwa kwenye bega na mhudumu wa afya. Mhudumu huyu amevaa vazi la kinga la manjano na barakoa. Maeneo haya yanaashiria kubwa ni tukio la chanjo.

Watu wawili wakiwa wamesimama mbele la jengo ya shule jengo likiwa linaashiria girls toilet na Engai High School. Pia kuna sehemu ya kunawia mikono yenye maandishi mekundu "wash your hands here" .

Chumba cha hospitali kuna kitanda kimoja upande wa kushoto ambacho mgonjwa amelala na kingine upande wa kulia ambapo mwanaume ameketi akishika kichwa chake. Kuna vifaa vya hospitali kama vile silinda ya oksijeni na begi la mali yakining'inia. Mlango wa chuma yenye kufuli pia upande wa kulia.

Wanawake wawili mmoja wao akiwa ameshikilia kipaza sauti na amevaa barakoa na fulana ya bluu juu ya tishati ya pinki kuna uwezekano anatoa matangazo. Yule mwanamke mwingine kando yake amevaa kanga yenye rangi nyingi. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na matofali ya udongo.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia barakoa, mmoja akionyesha jinsi ya kunawa mikono na mwingine akishikilia sabuni. Kuna vitengo vya kunawia mikono vilivyowekwa na madumu ya blue .Nyuma yao kuna mwanaume amevaa sare ya kijeshi na majengo ya shule.

Choo ndogo lililojengwa kwa mbao na paa la mabati likiwa limewekwa kwenye eneo la udongo. Karibu na choo hicho kuna tanki la maji nyeusi lililowekwa kwenye msingi wa zege. Mandhari ya nyuma kukiwa na milima na miti na mimea na anga la buluu lenye mawingu kidogo.

Daktari wa meno akiwa amevaa koti jeupe, barakoa na glovu akimtibu mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Daktari anatumia zana za meno, na nyuma yao kuna makabati ya mbao na vifaa vingine vya meno.

Chupa nyeusi yenye lebo ya rangi ya buluu na nyekundu. Juu ya lebo, neno balijaam imeandikwa kwa herufu kubwa ya manjano. Chupa lina maelezo ya bidhaa kwa lugha ya Kiswahili ikizungumzia matatizo ya nguvu za kiume.

Mkulima au mfanyikazi wa shamba, akiwa amevaa suti nyeupe ya kujikinga, na glovu ya manjano. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa cha rangi ya kijani, mgongoni, akimwagilia mimea shambani. Kuna ukungu wa dawa hewani, kuashiria anatumia dawa ya kuuliwa wadudu, ama mbolea ya maji.

Dawa inayoitwa Zithromin 250 ambayo ni vidonge vya Azithromycin. Kuna masanduku matatu ya dawa, moja ikiwa wazi kuonyesha maelezo ya dawa kama vile viambato na maelekezo ya matumizi. Pia kuna pakiti mbili ya vidonge vya rangi ya chungwa, kila moja ikiwa na vidonge sita.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo suti ya rangi ya cream ,kofia nyeupe, barakoa na glovu nyeupe. Yuko ndani ya jengo karibu na ngazi. Na kuna meza yenye vifaa vya matibabu kama vile chupa za maji na vifaa vingine.

Chupa nyeupe iliyo na kifuniko cheupe, kifuniko yenyewe kina sticker yenye maandishi yanayojirudia security seal. Pia kuna lebo ya kijani kibichi yenye maandishi HKN na 100% natural .

Chupa ya rangi ya waridi ya damu za kuongeza virutubisho juu ya chupa imeandikwa SHE NEED na chini yake FOLIC ACID AND IRON pia kuna orodha ya faida zake kama vile kuongeza nishati na kinga mwilini, kuboresha ngozi, nywele na kucha na kusaidia ukuaji mzuri wa kijusi. Chupa ina vidonge sitini.